Chanjo ya homa ya manjano, ikiwa kwenye sanduku ya michoro iliyo kadha wa kadha huku chupa tano za chanjo hiyo zikionekana kuwa nje kuashiria ndipo dawa ipo.

Pahala pa kupokea tiba ya miguu ambapo mtoto mdogo anaonekana kuwa na maendeleo ya kuanza kutembea. Mtoto huyu anaonekana kuzaliwa akiwa kilema ila, tiba hii itaweza kumsaidia aweze kutembea. Mzee anamshikilia kwa nyuma huku mama akimshikilia kwa juu, aweze kuwa na hiyo msimamo dhabiti.

Madaktari wa meno wakionekana kuwa wenye asili ya kihindi wamevalia barakoa kila mmoja. Mgonjwa huyo amepanua mdomo na wakati ambapo wahudumu ama madaktari hawa wakiingia katika meno hio na kutoa meno.

Mama huyu mwenye watoto wawili, mmoja amemshikilia na mwingine anawekwa chanjo na mwingine pia anaonekana kuvalia sare ya wahudumu anaangalia watoto huku akimeza dawa.

Kwenye jumba au chumba mwanamume anaonekana kumshika mguu mwanamke huyo ambaye anataka kunyoshwa viungo, kuashiria ni mgonjwa katika zahanati hiyo. Mwanamume amevalia sare ya hospitali yenye rangi ya kijivu.

Hii Hali ni watu kama dini ya Kimaasai wanauza vitu wanavovivaa kama zile za shingoni huku dawa pia zikiwa za kitamaduni hawa watu hawatumii dawa za hosipitalini hawa ila Kuna dawa zenye rangi nyeupe, nyeusi, rangi nyekundu na mkono inatokea kuashiria Kuwa mtu anataka kununua.

Daktari mzungu mwenye barakoa anaonekana kumpima presha mzee anaye tabasamu kuonekana kuwa ndio amepata matibabu ya kizungu leo, huku watu wanamuangalia pia kuna muudumu mwenzake mweusi mwenyewe barakoa na miwani.

Ngamia yupo mchangani amelala, kuashiria labda kaumia ama ni mgonjwa. kwani kuna mzigo iliyopo mgongoni mwake. Ngamia huyu amezingirwa na kamba kadha wa kadha zinazotoka kwenye shingo hadi mguuni.

Dada huyu amelala kwenye kiti ambacho kunaweza kuwa kitanda kwa wagonjwa ambao wamekuja kwa daktari wa meno huku kifaa kimeelekezwa kwa mdomo wale. Mwangaza pia umeelekezwa kwa mdomo huku daktari kivaa glavu.

Mama huyu yupo katika hospitali ya meno. Daktari huyu anaonekana kumng'oa meno mama huyu kwani ameshikilia vyuma huku mikono ikiwa imevaa glavu. Mama huyu alikuja kama amevaa barakoa ila akaishusha kwa ajili ya kung'olewa meno. Daktari huyu amevaa vifaa vinavyomfanya pia aweze kufanya kazi zake vizuri.

kibao cha daktari wa kitamaduni anayeitwa Chikoko, ambaye anasema ukitaka kumvuta mpenzi, biashara, nyota namba yake ni 0713419534.

Mafuriko yamekusudia mwanabodaboda huyu ambaye amebeba mizigo, mitungi akisukumwa nyuma na mwenzake kwani maji yamejaa hadi barabara haiwezi kuonekana tena huku miti pia ikionekana kuloa kwa maji.

Mama mwenye kofia ya rangi nyekundu amemshikilia mtoto wake ambaye anapewa chanjo na daktari aliyevalia miwani, daktari huyo amevaa sare nyeupe ya kiafya huku akiwa kwenye ofisi.

Katika chumba kilichotengwa kunaonekana mwanamke aliyevaa barakoa huku akimuonyesha vidole mtu huyu, mama huyu amemshikilia mtoto meza iko na mahali pa kujinakishi na viti viko vitatu vya plastiki.

Wanaofanya kazi wa msalaba mwekundu wakiwa wanaashiria kuokoa watu waliopatikana kwenye mafuriko. Maji yakiwa yamechafuka saana nyumba zilizokua na makuti, wakiwabeba na kuwasafirisha.

Chanjo ya surua ipo kwenye dozi ya milimita tano, huku sindano ziko 𝑘𝑎𝑛𝑑𝑜, moja ikiwa na rangi ya njano ingine rangi ya manjano huku kuna kichupa kingine bado tu ya chanjo ya surua .

Dawa za azithromycin zilizo na uzito wa kiasi cha 500mg ,zmeendikwa azibil zikiwa kwenye sanduku zingine zimetolewa nje kuashiria ndivyo zilivyo wakati zimefunguliwa.

Mgonjwa huyu anaonekana kuvaa miwani ya rangi ya manjano, huku mhudumu aliyevalia barakoa na sare za kiafya juu amefinika nywele akimuangalia na kuashiria kumhudumia.

Madaktari wawili wadogo mmoja mwanaume akiwa anamwangalia huyu mgonjwa huyu akiwa anamdunga sindano kwenye meno huku mwangazo unaangaziwa kwenye meno yake. Amevalia barakoa na miwani ya kujikinga ili asipate na maradhi.

Chanjo imedungwa, inavutwa damu na daktari amevalia glavu kuonekana kua anaweka dawa ili akadunge mgonjwa. Chini yake pameandikwa MMR VACCINE MUMPS.

Wanaofanya kazi katika msalaba mwekundu, wanaashiria kuleta mgonjwa ambapo anaingia pahala pa watu waliofanyika ajali huku daktari amevaa barakoa, akionekana mwenye huzuni, huku amevaa miwani.

Mtoto analia huku akitoa makamasi, ameshikiliwa na watu wawili, mmoja kichwani mwengine anamdunga sindano, kuonekana kuwa ni chanjo ya afya.

Mzee wa makamo aliyevalia barakoa anadungwa sindano na mama, sindano hii inaingia kwenye mkono huku foleni ya watu wakiashiria kuwa wanangojea chanjo ya mkono.

Hafla ama umati wa watu walionyosha mikono juu wengine wameketi wengine wamechuchumaa hapo mbele Kuna mdada mmoja mwenye rangi nyeupe mwenye kuvaa barakoa na wengi pia wamevaa mabarakoa na kuketia viti vya plastiki

Watoto watatu wenye furaha namna wanavyotoa meno huku wakionyesha mikono yao iliyo na sabuni kuashiria kuanza kuosha mikono. Huku miti imestawi yenye rangi ya kijani.

Chanjo ya surua ikiwa kwenye chupa ya mililita ishirini iliyojaa. Kando kuna sindano inayoonekana kuanza kutumiwa manake ni mpya.

Zahanati ya meno, daktari wa meno akiwa na mwenzake msaidizi, daktari huyo ameketi akiwa amevalia barakoa na miwani akimtengeneza dada meno huku mwengine akichungulia akisaidia palipo na nafasi.

Jumba lilojaa wagonjwa wanaodungwa sindano. Mama amevalia barakoa huku ameshikilia karatasi ya fomu, anadungwa sindano na daktari aliyevalia barakoa.

Chumba cha madaktari wa kufanya upasuaji, mgonjwa huyu anaonekana kuwekwa mrija kwenye mdomo huku madaktari wakiwa wamevaa barakoa na kujifunika vilivyo ili wasiingiwe na uchafu.

Madaktari wawili wa kike wa meno wanaonekana kujifunika na kujihifadhi katika zile nguo zao za kazi huku wamevalia barakoa. Mgonjwa huyu amevaa miwani akiwa amepanua mdomo kuashiria kuwa anafanywa upasuaji ama kuangaliwa meno kwa ustadi.

Katika wadi ya hospitali, mama anatabasamu, mtoto amemshikilia mkonono kuashiria amejifungua muda si mchache. Neti ambayo alikuwa akijifunika, nguo mpya za mtoto, pamoja na mambo ya hospitali.

Daktari wa meno ambapo pia kuna mgonjwa ambaye amefika, amepanua mdomo huku kuna mwangaza unaoelekezwa katika mdomo wake. Bado amevalishwa kitu cha kujifunika hivi kama pazia ya buluu, wakati ambapo daktari huyu amevaa glavu.

Takataka zinasafishwa na vijana wawili waliovaa ovaroli, gambuti . 𝑀moja wakiume mwingine wa kike, huku wakisafisha barabara na kuzichoma. Pikipiki inaonekana kuja kwa kasi iliyo kua imebeba mtu nyuma.

Mzee huyu amevalia sare za kitamaduni za waganga. Kuanzia juu amevaa hawalawahi, amevaa kitambara cha nyekundu akiwa na manyoya ya kuku ama manyoya ya bata. Huku kando amevalia kikoi, hajavaa kitu ndani ila kunaashiria tu nyekundu nyekundu. Hapo kwenye nyumba yake anachonga chonga miti.

Tiba ya aliyevunjika mkono Kuanza kuutumia mkono wake vizuri kama ilivyopaswa akiwa ako hospitalini na daktari anamsaidia kwani kuna mashine na kuna mishipi inayomshikilia ili kuvuta mishipa.

Mwanamke huyu mwenye mawazo chungu nzima akiwa amevalia barakoa anadungwa chanjo na mwanaume aliyevalia nguo za kujikinga huku pia amevaa barakoa, anamwangalia usoni huku sindano ikiingia kwenye mkono.

Daktari wa macho aliyevalia sare ya kiafya akimuhudumu mgonjwa aliyekuja na shida ya macho, aliyekuwa na nywele za aina ya dreads amevaa nguo nyeusi.

Mama mjamzito amelala kwa mgongo huku akilalia mkeka. Mwanamke huyu anaonekana kuelekeza mikono kwenye tumbo lake kwani anaashiria kuwa mtoto hayuko mbali na kuzaliwa. Mama huyu amelala huku amevaa boshori na macho ameyafungua.

Daktari huyu aliyevaa miwani na barakoa anaonekana kudunga sindano kwenye chanjo iliakaweze kupata dawa ya kudunga wanaokuja kwani kuna msururu wa watu na kuna foleni ya watu ambao wamevaa barakoa kuonekana pia wanahitaji dawa hiyo au chanjo hiyo.

Mafuriko yanayokusadia wanawake wawili waliovalia barakoa kuanza kutoa maji kwa jumba lao ili kumwaga nje. Mafuriko haya yamekusudia mambo mengi ya kiafya lakini wanawake hawa wanaonekana kutoa maji kuyaweka nje.

Madaktari wa meno wakiwa wanamuangalia mgonjwa wao huku aina ya mashini za kisasa zikimzingira. Daktari huyu mwanamke amevalia barakoa akiwa amevaa miwani. Amesongwa misongo ya kisasa, huku amevaa nguo yenye rangi nyeupe.

Tanki ya maji ikiwa shuleni. Watoto watatu wameunga foreni na ainazao za chupa ili kukunywa maji. Tanki hii inaonyeshana kuwa ina maji masafi. Mwalimu anawaangalia kwa mbali.

Daktari wa meno katika jengo lake huku amevalia sare nyeusi na barakoa, akimwangalia mgonjwa aliyepanua mdomo huku amevalia miwani ya rangi nyekundu.

Kwenye mikono kuna tembea za dawa za kulevya rangi ya njano na rangi ya kijivu. Huku kando kuna tembea za bhangi aina ya mihadarati ambayo hususan haitumiki ama si halali kuingizwa nchi nyingi sana.

Aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha, huku akiashiria kushikilia leso pamoja na neti kwa mama aliyejifungua mtoto mzuri katika jengo la hospitali iliyomo ndani na vifaa kadha wa kadha vya kizahanati.